Ni umati wa watu ambao ni mashabiki wa mchezo wa kandanda huku wakishangilia uwanjani, wengi wao wakiwa wamevaa mashati ya njano na nyeusi yenye nembo ya Tusker. Wananyoosha mikono yao juu na kuonekana wenye furaha sana huku wakionyesha wanasherehekea na kushangilia timu yao. Hili linaashiria ni katika tukio la michezo wa kandanda.

Wanaume kadhaa wameketi na kusimama karibu na meza wakijaza fomu na nyaraka. Mwanaume mmoja aliyevaa shati lenye milia anashikilia karatasi inayoonyesha michoro ya aina tofauti za nyumba. Hii inaashiria shughuli ya kiutawala au ya kijamii kama vile Census , utafiti au mchakato wa usajili ambapo watu wanatoa habari au kuomba kitu.

Ni katika mechi ya mpira wa mguu ambapo iko na msisimko tele huku wachezaji kadhaa waliovaa jezi za njano na nyekundu wakionekana uwanjani wakishiriki kikamilifu kwenye mchezo huu. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watazamaji ambao wamejaza majukwaa ya uwanja na baadhi yao pia yakiwa chini ya ujenzi na nguzo za saruji ambazo zilizo wazi.

Mwanaume aliyevaa suti amesimama akizungumza na kundi la watu walio keti katika eneo la kusubiri. Hadhira wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyeusi zenye skafu nyekundu. Huku wanasikiliza kwa makini. Eneo linaonekana kuwa ni ofisi ya serikali, kutokana na kaunta zilizo nyuma. Hali hii inaashiria mkutano mfupi au tangazo.

Katika foleni hii tunaona tukio ambalo ni la kusajili watu na watu kadhaa wamekaa kwenye meza ndefu za mbao, huku wakiangaliana na wafanyakazi wanaotumia vifaa vya kielektroniki, pengine kwa ajili ya kudhibitisha data au kwa udhibitisho na inaonekana ni kwa sehemu ya wazi.

Ni mechi ya mpira wa kandanda huku wachezaji waliovaa jezi za rangi tofauti wakiwa wanaonekana, na pia kuna kipa mwenye jezi za bluu akiwa ameweka nambari kumi na sita mgongoni. Mashabiki pia wamejaa jukwaani kwa nyuma. Huku kwa ubao wa matokeo upande wa juu wa kushoto kunaonyesha ya kwamba Gor Mahia moja na AFC Leopard moja kwa muda.

Hili ni kikapu cha nguo chafu cha plastiki, chenye rangi nyepesi na muundo unaofanana na uliosokotwa. Kikapu kina vishikizo viwili, na kimewekwa kwenye sakafu ya zege. Nyuma kuna ukuta uliopakwa rangi mbili tofauti, buluu na waridi. Hali hii ni rahisi na inaangazia kikapu ambacho kinaonekana kuwa kifaa cha nyumbani.

Katika mazingira hii ambapo ni ndani ya ofisi ya usajili rasmi ya watu, ambapo tunapata mwanasiasa mashuhuri anaitwa Raila Amollo Odinga, huku akiweka mikono yake kwenye kifaa cha kunasa biometriki na mandhari hii inaashiria mchakato unaohusisha kunasa data au utambulisho labda kwa kitambulisho cha kitaifa cha kupiga kura.

Ukurusa wa mbele wa waraka huu ulioitwa kwa kingereza, internship and attachment policy for the judiciary , iliyochapishwa na The Judicial Service Commission ya taifa ya Kenya, ina nembo ya Kenya na nembo ya tume ya huduma za mahakama. Ikiwa na mandhari iliyofifia, inaonyesha sanamu ya lady justice na rafu za vitabu.

Ni kundi la wachezaji wa mpira wa kandanda wote wakiwa wamevaa jezi za bluu na nyeupe ikiwa wamekusanyika huko pamoja kwenye uwanja huku mkono yao imekumbatiana ikionyesha ushirikiano. Mkutano huo wao ni wa kuhamasisha kabla ya mechi na kuna pia umati mkubwa wa watazamaji ambao wameketi kwenye viti vya uwanja nyuma yao.

Timu ya wachezaji wa mpira wa kikapu wa kiume wanasherehekea ushindi. Wanashikilia nyara kubwa ya dhahabu katikati ya kundi wakiwa wameinua mikono kwa msisimko. Wachezaji wamevaa sare zinazofanana za bluu na nyeupe zenye maandishi KPA. Wamezungukwa na watu wengine wakiwemo makocha na wafuasi, na wamesimama kwenye uwanja wa mpira wa kikapu ndani ya jengo.

Ni mashabiki watatu wa mchezo wenye shauku. Wawili wakiwa wamepaka rangi za bendera ya Kenya usoni na mmoja kati yao amevaa shati jeupe la Kenya, miwani ya jua na kofia ya kijani. Huku wote wanatabasamu na kushangilia, ikionyesha kuwa wako kwenye mechi la michezo, labda michezo ya raga. Huku mtu aliye kushoto anashikilia simu akipiga selfie .

Mwanaume aliyevaa suti ya kijivu, anaelekeza kwenye skrini ya kompyuta huku akionyesha skrini ya program kwa kundi la wanaume. Mtu mashuhuri, ambaye ni bwana Gachagua, amevaa shati jeupe na jekundu, yupo miongoni mwa watazamaji. Hali ni ya tukio rasmi la ndani, labda ni maonyesho ya mfumo mpya wa kidigitali au huduma.

Ni umati wa watu lenye furaha ambapo ni mashabiki wa mpira wa mguu wakishangilia kwa shauku uwanjani. Wengi wao wameinua mikono yao kusherehekea na wengine wamevaa jezi za timu huku kuna vuvuzela pembe ya kawaida ya uwanja ambapo kunaonekana ikiongezeka kwenye anga ya shauku na kuunga mkono mchezo na eneo hili liko chini la paa la uwanja ikionesha kuwa ni uwanja wa nje.

Ni uwanja wa riadha wenye njia ya kukimbia, umati mkubwa unaonekana kwenye viti vya watazamaji na kuna watu kwenye njia ya kukimbia, wengine wakikimbia na wengine wamesimama, hali hii inaashiria tukio la mchezo hasa mashindano ya riadha likifanyika.

Katika kituo hichi cha serekali, tunaona foleni ya watu wanaotafuta huduma za pasipoti huku ikionyeshwa na ishara katika ukuta zikiandikwa kwa kiingereza Passport Collection . Watu wanawasiliana na wafanyikazi kwenye kaunta wengine wakijaza fomu ikionyesha mazingira yenye shughuli nyingi za ofisi za umma.

Ni timu ya mpira wa kandanda wakiwa wamekusanyika uwanjani. Wachezaji wamevalia jezi na kaptura za njano na nyeusi huku kipa akiwa amevalia jezi ya pinki. Wamejikumbatia katika mduara wa karibu pengine kwa mazungumzo ya kuwatia moyo kabla au wakati wa mchezo.

Kundi la mashabiki wa mpira wa kandanda wengi wao wakiwa wanaume wanashangilia na kusherehekea katika kile kinachoonekana kuwa ni uwanjani. Wanashikilia skafu ya kijani yenye jina Gor mahia FC juu yao hili linaonyesha wao ni mashabiki wa timu wa Gor mahia. Mashabiki wengi wamevaa jezi za kijani na nyeupe. Hali imejaa msisimko inaonyesha utamu wa mchezo wa mpira wa mguu.

Ni ndani ya ofisi cha Huduma ambapo kuna vituo kadhaa vya kazi vyenye computer na sehemu tofauti zimetenganishwa na vigawanyo vya kioo huku watu wengi wanaonekana humo ndani. Kuna wanawake wawili wamesimama hapo kando na mwanaume mmoja anashughulikiwa. Kuna pia baruti za kijani zinaonekana karibu na dari, ikionyesha tukio au mapambo tu.

Kijana huyu akiwa amesimama nje akishikilia kinachoonekana kuwa pasipoti au kitabu kidogo cha rangi ya bluu kwa mkono mmoja na karatasi zilizokunjwa kwa mkono mwingine, huku amevaa sweta nyeusi juu ya shati la rangi bluu lenye kola, pia na suruali jeupe na kofia nyeusi huku magari na miti zikionekana nyuma yake kuonyesha maeneo ya kuegesha magari.

Ni ndani ya ofisi ya Huduma Kenya, ambapo watu wameketi kwenye viti vya chuma kwenye eneo la kusubiri. Huku wengine wameketi kwenye kaunta za huduma wakihudumia na wafanyakazi. Mabango ya huduma kama huduma za KRA, na vyeti vya kuzaliwa na kifo yakiwa yakionekana juu ya kaunta. Hali ni, ni ya kituo cha kisasa na chenye shughuli nyingi cha serikali.

Ni timu ya mpira wa kikapu ya wanaume wa Kenya wakiwa wamesimama kwenye mistari uwanjani. Wote wamevalia jezi nyeupe zenye mistari ya rangi nyekundu na kijani na ina neno Kenya likiwa limechapishwa mbele. Bango kubwa lenye bendera ya Kenya na neno Kenya linaonekana nyuma yao. Timu hili linaonekana kuwa imejipanga kwa ajili ya sherehe kabla ya mchezo.

Ni umati mkubwa wa watu wenye furaha pengine kwenye tukio la mchezo au sherehe wengi wanapeperusha bendera za Kenya na wamevaa nguo zenye rangi au alama za Kenya. Wanashangilia wakiwa wameinua mikono yao angani kuonyesha furaha na fahari ya kitaifa.

Tangi, hili kubwa la maji la plastiki lenye rangi nyeusi limeinuliwa juu ya stendi ya chuma likiwa limewekwa karibu na jengo. Tangi hili linaonekana kuwa ni suluhisho la kawaida la kuhifadhi maji kwa matumizi ya nyumba au biashara, huku kando tunaona ngazi yenye mhundo wa chuma pia ikiwa imewekwa karibu na tangi.

Ni mazingira ya ndani ya kituo cha huduma kwa wateja ambapo kuna mwanaume mmoja aliyevaa sare za afisa wa polisi au usalama, akiwa ameegemea kwenye kaunta akiongea na mwanamke aliyeketi kwenye komputa ambaye anaonekana kuwa mfanyakazi. Pia kando yao kuna printer kwenye kaunta.

Ni mazingira ya taasisi ambayo ni Huduma Centre , na kuna wafanyakazi kadhaa, na ambayo huenda ni makarani wakiwa kwenye vituo vyao vya kazi huku kuna mwanamke aliyevaa sare ya nyekundu na nyeusi akitabasamu kuelekea kamera na anasimama nyuma ya kaunta yenye tray nyingi zilizojaa runda la kitambukisho. Naye

Ni umati mkubwa wa watu ambao wanasubiri nje ya mlango wa kituo cha Huduma Kenya, bango likiwa juu ya mlango linasema Huduma Center GPU Nairobi ,watu wengi wakiwa ni vijana, baadhi yao wakiwa wameketi chini na wengine wamesimama, huku wakisubiri kituo kifunguliwe au huduma kifunguliwe hili linaonyesha tukio za huduma za umma chenye shughuli nyingi na foleni ndefu.

Ni kundi la watu ambao wamekusanyika chini ya hema kubwa. Baadhi yao wakiwa wameketi kwenye meza huku wengine wamesimama karibu. Watu kadhaa ikiwemo mwanamke mmoja hapa aliyevaa mavazi ya kitamaduni anaonekana hapo mbele. Hali hii inaashiria mkusanyiko wa umma au tukio labda Kwa mkutano wa kijamii au kituo cha kutoa huduma ambapo kilifanyika nje chini ya hema.

Wanaume wawili wamesimama na wanashikana mikono, wanaume mmoja upande wa kushoto amevaa suti na mwingine upande wa kulia ni mwanasoka amevaa jezi nyekundu, wamesimama mbele ya bango lenye maneno Ulinzi Stars na Sojas First huku mwanasoka huyu akiwa ameshikilia jezi yenye jina lake na nambari ishirini. Hili linaonyesha kusainiwa kwa mchezaji huyu mpya kwa klabu ya soka ya Ulinzi Stars.

Ni ndani ya kituo cha Huduma Kenya ambapo watu kadhaa wameketi kwenye madawati watoa huduma na wateja. Counter zina mabango juu yake, yanayoonyesha aina za huduma. Kama vile NSSF Services na SHA Services. Hali hii inashiria wakati wa huduma za umma ambapo raia wanaweza kupata huduma mbalimbali za kitawala.

Ni kundi la wachezaji wa mpira wa kandanda wote wakiwa wamevalia jezi na kaptura za bluu zinazofanana na zimeandikwa Bandari FC wakiwa wote wamekusanyika pamoja katika wakati wa kusherekea urafiki wao uwanjani huku wakitabasamu wanacheka na kugusana ikionyesha kuwa wao ni timu iliyo na uhusiano mzuri ambao umefunga bao au umeshinda mchezo.

Ni ndani ya ofisi ya huduma za serekali ambayo ni kituo cha huduma Kenya ambapo ofisa wa usalama mwenye sare na akiwa amebeba silaha anatembea karibu na safu za watu walioketi kwenye viti vya kusubiri. Chumba kimejaa raia wanaosubiri kuhudumiwa na mandhari inaonyesha hali ya kawaida katika eneo la utoaji wa huduma za umma ikionyesha utulivu na uaslama ndani ya mazingira hiyo.

Ni kundi ya watu, baadhi wakiwa wamevaa barakoa, wakiwa wamekusanyika chini ya hema, wanaonekana wakiwasiliana na maafisa walioketi nyuma ya meza ndefu ya kijani. Maafisa pia wamevaa barakoa, na wanashiriki katika kile kinachoonekana kama mchakato wa usajili, kwa sababu mandhari inaashiria tukio la jamii, ambapo ni mpango wa kutoa huduma za umma.

Ni, wanaume wawili wakifanya kazi katika kile kinachoonekana kama ofisi rasmi au kituo cha huduma, labda benki au ofisi ya serikali kulingana na vizuizi vya uwazi na nyaraka. Mwanaume mmoja mbele ameketi akitazama nyaraka na labda akitumia kompyuta, akiwa na kalamu mkononi. Mwanamume mwingine anaonekana nyuma pia akifanya kazi. Mpangilio wa jumla inaashiria kazi ya utawala.

Ni rundo kubwa la takataka na vifusi kwenye njia ya udongo karibu na barabara iliyojengwa. Rundo hilo lina vitu mbalimbali ikiwemo mifuko ya plastiki, karatasi, na taka za chakula. Hali hii inaonyesha usimamizi duni wa taka na uchafuzi wa mazingira katika nafasi za umma.

Ni kundi la wafanyakazi wakiwa wamesimama mbele ya jengo lenye nembo na maandishi ya huduma Kenya, huku wakivalia sare nyeupe zenye mikono myekundu. Hili linaonyesha kuwa wako sehemu ya shamba ya shirika la huduma za serikali za Kenya. Mkusanyiko unaonyesha mkusanyiko unaohusiana na huduma za umma.

Katika kituo hichi cha huduma Kenya, wafanyikazi wamekaa kwenye viti na meza wakifanya kazi kwa umma, huku wakivaa barakoa na wengine wakiwa kwenye komputa na nyuma yao wako na kauli mbiu ambayo imeandikwa kwa alama nyekundu ikisomeka Towards Service Excellence kwa kiingereza.

Ni tukio la jamii la nje ambapo watu kadhaa wamekusanyika karibu na meza ambapo kuna mwanamke mmoja aliyevaa suti nyeusi anayeandika kwenye karatasi. Wengine wamesimama wakiangalia nyaraka na kushirikiana na mtu aliyeketi. Hii inaonyesha aina fulani ya mchakato wa kiutawala labda usajili wa wapiga kura au huduma za umma ambayo inafanyika chini ya kivuli cha miti.

Ni pasipoti kadhaa za Kenya zenye rangi ya bluu, zikitambulika kwa maandishi ya East African Community na Republic of Kenya pamoja na nembo ya taifa zikiwa zimepangwa vizuri ndani ya katoni. Mbele ya pasipoti hizo, kuna pia safu za kadi zinaonekana kuwa visa za kusafiri. Hii inaashiria ushughulikaji kwa wingi wa nyaraka rasmi za kusafiri.

Katika kituo hiki cha Huduma Center, tunaona kuna aina mingi ya huduma kama kupata vitambulisho na pasipoti vile inavyoonyeshwa na bango la National Identity, watu kadhaa pia wamekaa kwenye viti wakisubiri huku hudumiwa. Wengine wamesimama na kuwasiliana na wafanyakazi kwenye kaunta nyuma ya kuta zilizogawanywa. Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya foleni za huduma za huma,

Ni mtaro ya kando wa barabara iliojaa takataka nyingi ambazo hazijakusanywa, zikiwemo plastiki, karatasi na takataka zingine. Kwenye barabara hili kuna shughuli iliyojaa watu na magari ikionekana hapo nyuma, na mandhari hii yote inaonyesha usimamizi mbovu ya takataka na uchafuzi wa mazingira katika eneo la mjini.

Ni tukio la sherehe huku tukipata timu ya mpira wa kikapu ikisherehekea ushindi wao. Kundi hilo la wachezaji wa kiume, wote wakiwa wamevalia fulana nyeupe na kaptura za bluu wanashikilia kombe kubwa la dhahabu na wanashangilia wakiwa wameinua mikono yao juu na wanaonekana wenye furaha tele.

Ni kundi kubwa la watu wakiwa wamevalia mashati ya polo meupe ya kijani na meusi wakipiga picha ya kundi mbele ya jengo. Jengo hili, lina bango linalosomeka kama The Judiciary Tribunals na Specialized Courts for Faster and Effective Dispute Settlement . Hii ikiashiria mkusanyiko wa wataalamu wa mahakama au sheria, huku wakiwa kwa mafunzo au mkutano rasmi linalohusiana na mahakama.

Ni kundi la watu hasa wanaume wakiwa wameketi kwenye meza ndefu ya mbao nje wakifanya aina fulani ya usajili au kujaza nyaraka wote wakiwa wamejikita katika kuandika na kukagua hati. Kuna mwanamke mmoja kijana ambaye akona rasta za blue amesimama nyuma yao akisimamia mchakato huo. Eneo linaonekana kuwa ni tukio la kijamii au kituo cha huduma ya vijijini.

Ni eneo la kusubiri katika kinachoonekana kama kituo cha utawala huku watu kadhaa wamekaa kwenye viti wengine wakiwa wameshika nyaraka. Kuna mwanamke mmoja aliyevaa raba nyeusi yenye mistari nyekundu ambaye huenda ni mfanyakazi hapa huku akizungumza na wateja wengine. Nyuma yake kuna vizuizi vya kioo.

Ni kundi la watu waliokusanyika karibu na meza nje, huku mwanamke aliyevaa suti nyeusi ameketi kwenye meza akijaza fomu. Watu wengine kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake wamesimama na wanashirikiana naye baadhi yao wakiwa wameshikilia karatasi. Hili linaonyesha tukio la usajili au la huduma ya umma, likifanyika katika mazingira ya wazi.

Kundi la watu wamekusanyika kwenye stendi za uwanja, baadhi yao wakiwa wamevaa fulana nyekundu na mmoja akiwa anapunga bendera ya Kenya. Watu walio kwenye sehemu ya juu wanapiga makofi na kushangilia huku wale walio chini pia wanamtazama tukio. Hali linaonyesha ni ya mechi ya kusisimua ya mchezo, au mkutano wa umma.

Ni kituo ambalo tunapata dawati kubwa la kisasa la habari katika kituo cha huduma Kenya, huku wafanyakazi wawili wa kike waliovaa sare wakiwa wamesimamia dawati hilo. Mmoja akiwa ameketi na mwingine amesimama. Dawati hilo limewekwa nembo ya huduma Kenya na neno kwa kiingereza Information Desk , likiwa limeandikwa juu yake. Hili linaonyesha eneo la mapokezi cha huduma za serikali ambalo limepangwa.

Ni ndani ya kituo cha Huduma Kenya, ambapo tunapata watu kadhaa wa kiwemo wafanyakazi waliovalia sare na afisa mwanaume aliyevalia suti na barakoa. Wafanyakazi wameketi kwenye vituo vya kompyuta, huku kuna baluni nyekundu zinazoashiria ufunguzi au tukio maalum katika kituo hiki.

Katika kituo hiki cha huduma kenya tunaona mteja mmoja akihudumiwa na mwakilishi. Ni mzee mmoja aliyevaa kofia nyeupe na suti ya blue ameketi ng'ambo ya counter akizungumza na mfanyakazi wa kike wa huduma Kenya. Kizuizi cha uwazi kinawatenganisha kwa sheria hatua za usalama wa kiafya na nembo ya huduma Kenya inaonekana wazi kwenye counter ikisisitiza muktadha wa huduma za serikali.

Ni umati mkubwa wa watu kwenye uwanja au ukumbi huku wengi wakiwa wanapunga mkono yao hewani. Watu walio mbele wamejikita zaidi huku umati wote ukijaza majukwaa ya nyuma. Hali hii inaashiria mkusanyiko wa umma labda kwa mkutano wa kisiasa au tukio la mchezo.

Ni wakati wa furaha kwa timu ya mpira wa miguu ikisherehekea ushindi. Wachezaji kadhaa waliovalia jezi za kijani na njano wakiinua mikono, na kushangilia. Mchezaji mmoja ameshikilia kombe kubwa la dhahabu ikionyesha ushindi wa ubingwa, na mwingine ameshikilia mpira. Hali ya jumla ni ya msisimko na ushindi.

Ni mechi ya mpira wa kandanda ambalo linaendelea hapa, huku kundi la wachezaji waliovalia jezi la njano na mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyekundu wanaruka ili kupiga mpira hiyo kwa kichwa. Tukio hili linafanyika ndani ya uwanja wa mchezo wenye viti vya rangi nyekundu na bluu. Hili linaishiria wakati wa ushindani katika mchezo wa kandanda.

Katika kituo cha huduma hii la huduma centre, tunapata wanaume wawili waliovaa suti huku mmoja amekaa upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia. Katikati yao kuna mwanamke aliyevaa sare akiyalekeza wao kwenye skrini ya komputa. Hali hii inaonyesha uzinduzi rasmi au onyesho la huduma za umma katika kituo hichi cha serekali.

Ni ndani ya ofisi ya serikali ambayo ni kituo cha kutoa huduma kwa umma kinachohusiana na uhamiaji kutokana na maandishi ya "Immigration Service" yanayoonekana kwenye kaunta. Kuna eneo la kusubiri lenye watu kadhaa wameketi na kaunta nyingine za huduma zingine zikiwa na vigawanyo vya glass . Watu wachache wanahudumiwa kwenye kaunta hizo huku wengine wakingoja zamu yao.

Ni kundi la wachezaji wa soka wakiwa na kocha wao wakisherehekea uwanjani baada ya mechi. baadhi ya wachezaji wamevaa sare nyeusi na za rangi ya machungwa huku mchezaji mmoaja akiwa amevaa sare ya kijani. Wamekusanyika pamoja na mikono yao ikiwa juu hewani. Nyuma inaonyesha uwanja wenye watazamaji. Hali hii inaonyesha wakati wa ushindi na ushirikiano katika michezo.

Ni ndani ya ofisi ya kisasa ya kituo cha huduma, kundi la wanaume moja akiwa amevaa suti na mwingine kamba ya shingoni wakiwa wamesimama na kutabasamu nyuma ya dawati, katika sehemu ya mbele kuna mtu ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo. Nyuma kuna bango limeandikwa kwa Kiingereza transforming public service delivery hali hii inaashiria mazingira ya kitaalam na ushirikiano labda katika wakati wa ziara rasmi wa huduma mpya.

Ni katika kituo cha huduma za umma chenye shughuli nyingi ambaye ni kituo cha Huduma Center Kenya, ambayo kuna watu wengi wameketi kwenye eneo la kusubiri. Na kuna kaunta mbalimbali za huduma zikionekana hapo nyuma zikiwa zimeandikwa moja wao ni Huduma za KRA, Huduma za NSSF, Huduma za Pensheni na pia Huduma za Usajili vya Kundi vya Kujisaidia.

Ni jengo la ofisi kuu ya posta Nairobi na mbele yapo kuna pikipiki iliyo na sanduku kubwa la usafirishaji ikionyesha huduma za posta na pikipiki zingine zimeegeshwa karibu. Jengo lenyewe lina ghorofa nyingi na ziko na nembo ya posta.co.ke likionekana kwenye sehemu yake ya mbele.

Ni wanariadha watatu wa kiume wakiwa wamevaa nguo zinazofanana na ni za riadha ya Kenya zenye rangi nyekundu, nyeusi na nyeupe, wakiwa wamesimama kwenye uwanja na kusherehekea. Wanatabasamu na kuinua mkono yao huku mmoja akiwa ameshika jozi ya viatu vya kukimbia. Mandhari ya nyuma inaonyesha uwanja mkubwa uliojaa watazamaji, ikionyesha kuwa wamemaliza au wameshinda mbio kwenye tukio hili.

Ni tukio ambalo kuna mwanamke akitabasamu mwenye nywele kubwa za afro akiwa amevaa miwani ya jua na ameshika fini ndogo. Amejifunga bendera ya kenya na amezungukwa na watu wengine ambao baadhi yao pia wanashika bendera za Kenya. Wako kwenye uwanja ikionyesha kuwa wao ni mashabiki kwenye tukio hili la mchezo. Hali hii inaonekana kuwa ya furaha na sherehe.

Ni ndani ya kituo cha Huduma Kenya ambapo watu kadhaa wameketi kwenye eneo la kusubiri na nyuma kaunta mbalimbali za huduma zinaonekana zikiwa na mabango kama vile kwa kiingereza pension services, KRA services na NSSF services. Kituo hiki ni cha kisasa na kimepangwa vizuri kikionyesha mbinu bora za kupata huduma za umma.

Ni katika kituo cha huduma Kenya ambapo tunapata Bwana Gachagua ambaye amevaliashati jeupe huku akiweka kidole chake kwenye kifaa cha kuchanganua alama za vidole. Wanaume kadhaa waliovaa suti pia wamesimama nyuma yake huku wakitazama. Hili linaashilia usajili au udhibishaji katika kituo hiki.

Ni umati wa mashabiki wa mchezo wa kandanda, wakiwa wanashangilia kwa shauku uwanjani. Wengi wao wamevaa jezi zenye mistari ya bluu na nyeupe na baadhi yao wameinua mikono yao angani. Nyuso zao zinaonyesha msisimko na shauku. Hii ni katika mazingira ya kupendeza kwenye tukio la michezo huku mashabiki wakishangilia timu yao kwa nguvu.

Ni katika eneo la kusubiri katika kituo cha huduma ambapo tunapata watu wengi wameketi kwenye viti huku wakisubiri kuhudumiwa kwenye kaunta zinazoonekana hapo nyuma. Kaunta hizo zimepewa nambari. Hili linaonyesha ni ofisi za umma zenye shughuli nyingi na ikiwa na idadi kubwa ya wateja.

Ni timu ya soka ya Wasichana wakiwa wamevalia jezi za kijani na nyeupe zenye nembo ya Chapa Dimba na Safaricom, huku wakiwa wamepiga picha pamoja kwenye uwanja wa mpira wenye jua, na wasichana wengine wakiwa wamesimama kwenye safu ya nyuma huku wakiwa wamepiga magoti mbele. Wanaonekana kuwa sehemu ya mashindano ya soka ya vijana, ambayo iko kwa programu ya nchini Kenya.

Ni ndani ya ofisi ya serekali haswa kituo cha huduma Kenya ambapo afisa wa serekali ambaye ni mwanaume amevaa barakoa akiwa ameketi nyuma ya kaunta na anafanya kazi kwenye komputa. Kuna mabango nyuma yake ikiwemo ile imeandikwa kwa kiingereza police clearance certifucate na maandishi ya kiswahili yakionyesha kuwa ni kituo hicho kinatoa huduma mbalimbali za serekali.

Ni kundi la mashabiki wa mpira wa mguu wenye furaha katika uwanja labda wakati wa mechi wakiwa wamevaa mchanganyiko wa jezi na skafu za timu zenye rangi ya njano na nyeusi na kijani na njano na baadhi yao mashabiki wanashangilia kwa hamu wakiwa wamenyoosha mikono yao na sehemu za kuketi nyuma pia zimejaa watazamaji wengine.

Ni kituo cha Huduma Kenya ambacho ni kituo cha huduma za serikali nchini Kenya. Maafisa kadhaa wa huduma kwa wateja wamekaa kwenye vituo vyao vya kazi kila moja akiwa na kompyuta na printer . Wawakilishi wengi wamevaa barakoa ikionyesha kuwa hatua za usalama wa kiafya zimetekelezwa. Jina la Huduma Kenya linaonekana ukutani na kwenye sare zao ikitambulisha wazi mahali hapa kama kituo cha huduma za serikali.

Ni mwanariadha akitua kwenye shimo la mchanga wakati wa mashindano ya kuruka mbali, mchanga unaruka pande zote anapotua chini. Mwanariadha amevaa jezi yenye jina Mwendaa na rangi za bendera ya Kenya. Manthari ya nyuma inaonyesha uwanja wa mchezo wenye viti vya kijani na vyekundu. Hili linaashiria tukio la ushindani la riadha.

Ni umati wa mashabiki wa mchezo wenye shauku katika uwanja labda wakati wa mchezo huku watu wengi wamevaa mavazi ya rangi nyekundu, kijani kibichi na nyeusi ambazo ni rangi za bendera za Kenya na baadhi wanafunga hizo bendera huku mtu mmoja anapiga vuvuzela ya kijani na washabiki wanaonekana ni wenye furaha tele.

Katika mchezo wa kandanda iliyokua hapa nchini Kenya, kati ya Kenya na nchi jirani, nahodha wa timu ya Harambee stars aitwayo Michael Olunga, anaonekana akichenga wale wa kutoka nchi jirani na kuenda na mpira mbio mbio. Hii inaashiria uwanja uliojaa watazamaji ikionyesha mchezo wa moja kwa moja.

Kwenye uwanja huu kuna mwanamke mmoja aliyeshikilia kitambaa cheupe chenye maandishi ya Bandari FC kwa rangi ya bluu, huku akitabasamu kwa camera . Amevalia jezi ya bluu ya hiyo timu ya Bandari na jaketi ya denim nyeusi ikionyesha kuunga mkono klabu hiyo.

Ni ndani ya ofisi ya huduma Kenya ambapo kuna dawati jipya ambalo lilitengenezwa kwa mbao na nyenzo nyeupe likiwa na maandishi ya kingereza inaita information desk yakiwa yamewekwa wazi mbele yake. Nyuma kuna kaunta zingine za huduma na madirisha makubwa. Hali hii inaonyesha jengo lililojengwa hivi karibuni.

Ni umati wa mashabiki wa soka, wengi wao wakiwa wanaume wakiwa wamevalia mavazi ya kijani na meupe wakishangilia na kusherehekea. Katikati, shabiki aliyevaa sare nyeupe na kijani inayofanana na ya kijeshi, anashikilia bango juu ya kichwa chake ambalo limeandikwa kwa kiingereza we now need Mancity . Mashabiki hao wanaonekana wamefurahia na labda wako kwenye uwanja wa mpira.

Mwanaume mmoja aliyevaa kofia nyekundu na barakoa, anazungumza na mwanamke mmoja anayekaa ni moja wapo wa mfanyakazi katika kituo hiki cha Huduma Kenya wakati ako katika Information Desk kulingana na bango limewekwa hapo. Hili linaonyesha wako katika eneo la mapokezi.

Ni ndani ya kituo cha Huduma Kenya, ambapo tunapata watu kadhaa wa kiwemo wafanyakazi waliovaa sare na pia wateja wapo hapo ndani. Kuna afisa mmoja mwanaume aliyevaa suti huku akiongea na wafanyakazi. Wafanyakazi wameketi kwenye vituo vyao vya kompyuta. Hili ni mazingira linaonyesha kituo cha huduma za serikali zikiendelea.

Katika tukio hili, tunapata wachezaji watatu wa voliboli waliokua katika mchezo. Mchezaji aliyevaa jezi ya kijani na nambari ya kumi na tano mgongoni, anaruka juu ili kupiga mpira, huku wachezaji wawili wa jezi nyeupe wa nambari sita na nambari mbili, wanaruka juu ili kuzuia. Hili linaonyesha wakati wa msisimko mkali wa mechi ya voliboli.

Ni mwanaume aliyevaa shati la miraba akitia sahini hati kwenye meza. Huku akiongozwa na mwanaume mwingine aliyevaa shati jeupe na barakoa ambaye anaonekana kuwa ni afisa, huku kuna umati wa watu wamekusanyika karibu, baadhi yao wakiangalia na kuna mtu mmoja anarekodi tukio hilo kwa kutumia simu. Hali hii inaashiria mchakato rasmi labda usajili wa wapiga kura au kusaini ombi.

Ni foleni ndefu ya watu, wengi wao wakiwa wanawake na watoto wakisubiri kwa uvumilivu nje ya jengo. Wanawake wengi wamebeba watoto wachanga na jengo lilo liko upande wa kushoto lina bango, pengine linaashiria kituo cha afya ama huduma za umma na mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini.

Kundi la watu aina mbalimbali wanatazama tukio la michezo kutoka kwenye viti vya uwanja. Mwanaume mmoja hapa akiwa amejifunika bendera ya Kenya begani anatoa ishara kwa mkono yake. Watazamaji wamejikita huku wengine wakitabasamu na wengine wakiangalia kwa umakini. Hili linaashiria mazingira ya uchangamfu kwenye tukio la mchezo labda mashindano ya raga ikizingatiwa jezi zilizovaliwa na Kenya Airways .

Katika tukio hili tunapata Bwana Raila Amolo Odinga akiwa amevalia suti ya bluu huku akiweka kidole chake kwenye mashine ya kuchukua alama za vidole. Afisa mwanaume aliyekuwa ameketi nyuma ya dawati lenye kompyuta na afisa mwanamke anawaangalia. Hili linaonyesha mchakato wa kukusanya data ya biometriki labda kwa ajili ya usajili wa kura.

Kituo cha huduma nchini Kenya, kinachotambulika kwa nembo ya huduma Kenya, kwenye ukuta na dawati, kunao maafisa wawili wa Kike Huduma Centre , wamekaa nyuma ya dawati, mmoja akimhudumia mteja wa kiume aliteketi mbele yao. Mandhari haya yanaonyesha kituo cha kawaida cha utoaji huduma za Kenya za serikali ya Kenya.

Katika kituo hichi cha kutoa huduma kwa umma, kuna mwanaume mmoja aliyevaa suti ya bluu na tai, akitoa hotuba kwa watazamaji walioketi. Nyuma yake tunaona kuna mabango, moja ikitaja birth and death certificate kwa kiingereza na lingine transforming public service delivery kwa kiingereza. Hii inaashiria tukio la huduma za umma inazofanywa na serikali.

Ni mkusanyiko wa watu wengi wakiwa wamevalia kofia nyekundu wakisherekea na kushiriki katika hafula ilivyofanyika chini ya bendera ambayo sehemu yake inasomeka kama Kenya Africa National Union, huku mwanaume mmoja anawasilishwa cheti. Umati uliowazunguka unaonekana kuwa na furaha, ikiashiria ni tukio la umma au sherehe.

Ni umati wa wakenya wenye shauku ukimlenga mwanamke aliye mbele ambaye anashangilia kwa shauku, mdomo wake ukiwa wazi na msisimuko, amepambwa kwa mavazi ya kizalendo ikiwa ni pamoja na kitambaa kichwani kilicho na rangi ya bendera ya Kenya. Mandhari imejaa watazamaji wengi wakipendekeza mkusanyiko mkubwa wa hadhara kama vile mkutano wa kisiasa au tukio la mchezo.

Hapa ni katika kituo cha huduma Kenya ambapo wafanyikazi kadhaa wapo kusaidia wageni na hapo mbele ni watu walio na maswali mbalimbali wanapata nafasi kuhudumiwa. Huku kuna mwanamke mmoja ameketi kwenye kompyuta na mwingine amesimama akishikilia mkono kwenye kiuno na mfanyikazi wa kiume pia anaonekana ya counter . Mipangilio yote inaashiria kituo cha utumishi wa umma kilicho kwa ajili ya huduma na usaidizi.

Inanasa wakati mkali wa mchezo wa mpira wa vikapu, huku wachezaji kadhaa wakishiriki kwa bidii kwenye uwanja. Mbele hapa, wachezaji wawili wanachuana vikali na mpira, moja akionekana kuangukia au kutumbukiza mpira, huku mchezaji mwingine pia akiurukia. Watazamaji wameketi wakitazama huu mchezo kuashiria tukio la kusisimua la hii mchezo.

Hili ni tukio katika hafla ya kukula kiapo ya rais aliyeko mamlakani saa hizi nchini Kenya anaitwa William Samoei Ruto huku akibeba biblia kwenye mkono wake wa kulia naye nyuma yake kuna wafanyikazi wa serikali wakimwangalia akikula kiapo ikiwemo yule jenerali wa Kenya Defense Forces nyuma yake.

kuna lango la mbele la jengo la huduma Kenya ambalo ni kituo cha huduma cha serikali ya Kenya linalotambulika kwa alama iliyojuu ya lango la kuingilia na rangi ya bendera ya Kenya kwenye ukuta wake wa hio jengo. Wanaume kadhaa wanaonekana mbele na kuzunguka jengo hilo akiwemo mmoja amevalia sare za usalama na wengine wakivalia kiraia.

Ni maaonyesho wa wakati jaji mkuu wa Kenya akila kiapo, amesimama nyuma ya jukwaa na kipaza sauti mbele yake akiwa amevaa viazi jekundu ya mahakama na collar nyeupe. Katika mkono wake wa kulia ameshika bibilia juu akionyesha jinsi sherehe hiyo ya kiapo ilivyokuwa rasmi. Nyuma yake kuna bendera mbili za Kenya zinaonekana zikisisitiza zaidi umuhimu rasmi wa kitaifa kwa hafla hiyo.

Ni mambo ya ndani yenye shughuli nyingi kwenye kituo cha kisasa cha huduma ya umma ambayo huenda ni ofisi ya serikali iliyopewa nembo ya Directorate of Immigration huku watu wengi wameketi katika viti vya kusubiri wakisubiri zamu yao. Chumba hili linaonekana likiwa na mwanga wa kutosha na kupangwa vizuri ikipendekeza mazingira ya shughuli nyingi lakini yenye utendakazi za utawala.